Vijana watatu wakiwa pembezoni mwa bango kubwa, wakishikilia pembejeo za aina tofauti kama vile magunia mawili ya mbolea.

Pembejeo na dawa za mimea pamoja na wanyama tofauti ikiwa imepangwa vizuri katika rafu nyeupe, tayari kwajili ya mauzo kwa wakulima na wafugaji.

Magunia mengi yenye rangi nyeupe yanayotumika kuhifadhia mbolea, yakiwa na maandishi tofauti kama vile "SAFI SARVI" pamoja na mbolea.

Chupa za aina tofauti zilizotumika kubeba dawa maalumu, kwa ajili ya mimea pamoja na wanyama, zikiwa zimepangwa katika rafu nyeupe tayari kwa ajili ya mauzo.

Muuzaji wa duka la pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, akimhudumia mteja mbele ya duka lake, linalouza bidhaa tofauti kama vile mbolea pamoja na dawa za wanyama.

Kifungashio maalumu cha dawa ya vifaranga chenye rangi ya njano na nyekundu, maandishi tofauti pamoja na mchoro wa kifaranga.

Magunia mawili madogo yenye rangi nyeupe na kijani yanayotumika kubebea mbolea yakiwa mbele ya duka la pembejeo, kwa ajili ya mauzo kwa wakulima.

Mwanadada aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiuza duka kubwa lenye bidhaa tofauti kama vile pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya wanyama zilizopangwa katika rafu maalumu.

Chupa maalum za aina tofauti zinazotumika kutunza madawa ya wanyama pamoja na mimea, zikiwa zimepangwa vizuri katika rafu nyeupe tayari kwa ajili ya mauzo.

Mfanyakazi wa kiwanda akitumia mashine kubwa kubeba mfuko mkubwa wenye rangi nyeupe, unaotumika kuhifadhi mbolea.

Wauzaji wawili wa duka kubwa la uuzaji wa pembejeo pamoja na madawa ya mimea na wanyama zilizo pangwa katika rafu ya rangi ya kahawia ikiwa na maandishi tofauti kama vile "Osho tunakuwa na wewe".

Wakulima watatu wakiwa shambani, wakiandaa mavuno yao ya viazi na kuyakusanya pamoja, tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Wakulima shamba wakipanga mavuno yao ya nyanya nyekundu katika matenga maalumu yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Shamba kubwa la migomba ya ndizi iliyooteshwa katika ardhi yenye rutuba iliyostawi vizuri na kutunzwa kwa ajili ya kutoa mavuno mengi yatakayokwenda kuuzwa sokoni.

Mimea ya nyanya iliyooteshwa katika magunia maalumu yenye nyanya nyingi, zilizo kuwa na rangi nyekundu tayari kwajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Wakulima wawili wakipita katikati ya vitalu vya vitunguu katika shamba kubwa, vilivokuwa, tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima aliyavaa buti za rangi nyeusi, akiwa juu ya mavuno yake ya kahawa zenye rangi nyekundu, akitumia chepeo kuandaa mavuno yake tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima shambani akipanga mavuno yake ya mananasi katika matenga maalumu, yenye rangi ya bluu tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa shambani pembeni mwa mti wa mapapai, iliobeba mapapai mengi yanayo karibia muda wa mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima aliye vaa koti la rangi ya kijani pamoja na buti nyeupe akiwa shambani akiandaa mavuno yake ya ndizi tayari kwajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili ikapate kuuzwa.

Wakulima shambani wakiwa pembezoni mwa mafungu ya mavuno yao ya vitunguu, tayari kwa ajili ya kubeba mavuno hayo na kuweka katika gari litakalosafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akitumia mfumo maalumu wa umwagiliaji, kwa mazao yake ya mbogamboga na kuyandaa tayari kwa ajili ya msimu wa mavuno na kwenda kuuzwa sokoni.

Mavuno ya zao aina ya karoti yakiwa yametandazwa shambani, tayari kwa ajili ya maandalizi ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Shamba kubwa la mapapai yaliyo oteshwa katika ardhi yenye rutuba, yenye miti mingi iliyobeba mapapai mengi yaliyo tayari kwaajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Wakulima shambani wakivuna mavuno ya viazi, na kuvipanga katika eneo moja tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni vikapate kuuzwa.

Mavuno ya zao aina ya nyanya zilizokuwa na rangi nyekundu, ikiwa zimepangwa katika matenga maalumu ya rangi nyeusi tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Mkulima alievaa fulana ya rangi ya njano, akivuna zao aina ya kahawa zilizokuwa na rangi nyekundu na kuziandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mimea ya zao la kahawa, ikiwa imeoteshwa katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ikiwa na kahawa za rangi tofauti, zinazokaribia msimu wa mavuno tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima shambani akiandaa mavuno yake ya viazi, na kuvipanga vizuri ndani ya magunia ya rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mavuno ya zao aina ya viazi, vikiwa vimekusanywa katika mafungu shambani, tayari kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni, ili vikapate kuuzwa.

Nyanya nyingi zenye rangi ya kijani zikiwa zinaning'inia katika mmea wake, zinazokaribia msimu wa mavuno tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mavuno ya zao aina ya vitunguu, yakiwa yamepangwa vizuri katika matuta, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kusafirishwa kwenda sokoni.

Mkulima shambani akikusanya mavuno yake ya viazi katika mafungu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima shambani alievaa fulana ya rangi nyeusi, akibeba toroli lililojaa mavuno yake ya zao aina ya pilipili tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima shambani wakikusanya mavuno yao ya viazi na kuviweka katika matenga maalumu yenye rangi tofauti, kama vile njano na bluu tayari kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa katika shamba kubwa akivuna mahindi na kuyaanda tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni, ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaa shati la rangi nyekundu akiwa katikati ya shamba lake huku amebeba mananasi mawili yaliyo tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya mahindi yanayoandaliwa, kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaa nguo za rangi nyeusi, akibeba mkungu wa ndizi na kuweka pamoja na mavuno yake mengine, tayari kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili waliovaa makoti na buti za rangi ya kijani, na kubeba mapanga wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya ndizi, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima tofauti wakiwa pembezoni mwa ghala maalumu , lenye rafu za chuma , zinazotumika kuanikia mahindi, ili kuyakausha na kuyaandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima shambani aliyevaa fulana pamoja na buti za rangi nyeusi, akishikilia nyanya katika mmea wake zinazokaribia msimu wa mavuno kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima shambani wakivuna zao aina ya manasani na kupanga mavuno yao katika kreti maalumu zenye rangi nyekundu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Mkulima aliyevaa nguo za rangi ya kijani, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya mananasi, yaliyomo ndani ya gari, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya mahindi, akiyakusanya na kuyaandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima shambani wakipanda mavuno yao ya viazi katika magunia makubwa ya rangi nyeupe, na kuyaandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Shamba kubwa lenye ardhi yaliyotuba lililooteshwa migomba mingi, liililobeba ndizi zinazokaribia muda wa mavuno na kwenda kuuzwa sokoni.

Mavuno ya zao aina ya nyanya yakiwa yamekusanywa katika eneo moja shambani, ili yakapate kuandaliwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa, lililooteshwa migomba mingi iliyobeba mikungu mikubwa ya ndizi, zinazokaribia mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima shambani akikusanya mavuno yake ya vitunguu katika eneo moja ili akapate kuviandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima katika shamba kubwa wakivuna mazao yao aina ya mahindi na kuyaanda, tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni, ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliye vaa nguo ya rangi ya maruni akivuna zao aina ya kahawa, zenye rangi nyekundu na kuziandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Migomba mirefu iliyostawi katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ikiwa imebeba mikungu mikubwa ya ndizi, iliyo tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Wakulima shambani wakipanga mavuno yao ya mikungu ya ndizi katika gari la alu kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni ili ikapate kuuzwa.

Mkulima aliye vaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa katika shamba lake kubwa la nyanya akiiandaa mimea hiyo na kuitunza kwa ajili ya msimu wa mavuno.

Zao aina ya mananasi yakiwa yameoteshwa katika shamba kubwa, lenye ardhi yenye rutuba yakiwa tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo soko.

Wakulima shambani wakikusanya mavuno yao ya zao aina ya viazi na kuvipanga katika mifuko maalamu yenye rangi nyekundu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya nyanya, zilizopangwa katika vyombo maalum tayari kwaajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya nyanya zenye rangi nyekundu, wakiziandaa na kuziweka katika matenga maalumu ya kijani; tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wawili shambani wakiwa waanvuna zao aina ya kahawa na kuzitia katika chombo maalumu, tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mimea ya nyanya iliyooteshwa katika mfuko maalumu wa rangi nyeusi, ikiwa imebeba nyanya za rangi nyekundu zilizokuwa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima tofauti wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya viazi, waliyoyapanga vizuri katika magunia ya rangi ya kijani na nyeupe, tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Zao aina ya vitunguu vikionekana shambani vilivyooteshwa katika ardhi yenye rutuba vikikaribia msimu wa mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima shambani akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya karoti, akiziandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili zikapate kuuzwa.

Migomba mingi iliyostawi ikiwa imeoteshwa katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba ikiwa imebeba mikungu ya ndizi inayokaribia muda wa mavuno.

Wakulima wawili wakihudumia bustani yao kubwa yenye matuta yaliyojaa mboga za majani zilizoota na kustawi vizuri kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mavuno ya mazao aina ya viazi ikiwa imepangwa katika magunia maalumu, yenye rangi nyeupe tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili ikapate kuuzwa.

Mkulima akiendesha trekta, linalovuta mashine kubwa ya kuvuna mahindi, na kuweka katika gari maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima tofauti wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya mahindi yaliyokauka wakiyaandaa na kuondoa maganda, tayari kwa ajili ya uuzaji sokoni.

Mkulima shambani, akikusanya mavuno yake ya mahindi, na kuyaweka katika magunia maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Shamba kubwa lenye migomba mingi, iliyostawi pamoja na kubeba mikungu mikubwa ya ndizi, iliyo tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyeusi na njano, akivuna zao aina ya kahawa zenye rangi nyekundu, na kuziandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima shambani wakivuna mavuno yao ya mahindi na kuyaweka katika vikapu maalumu, tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni, ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya mahindi yaliyotandikwa chini ili kukaushwa nakuandaliwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Wakulima tofauti shambani wakiwa wamezingira mavuno yao ya vitunguu, wakivikusanya na kuviweka katika mifuko maalumu yenye rangi nyekundu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa la kahawa, wakivuna kahawa zenye rangi nyekundu na kuzikusanya tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima tofauti wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya viazi, wakikusanya viazi hivyo na kuviweka katika magunia maalumu yenye rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mfanyabiashara sokoni akipanga mavuno yake ya mananasi, yaliyotolewa shambani tayari kwa ajili mauzo kwa wanunuaji.

Wakulima tofauti wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya zao la kahawa zilizokuwa za rangi nyekundu, wakiandaa mavuno hayo kwa ajili ya mauzo.

Mkulima aliyevaa nguo ya rangi ya bluu akiwa shambani kwake, akiotesha migomba kwa lengo la kuzalisha mikungu ya ndizi ili akapate kuuza sokoni.

Mkulima aliyevaa koti la rangi nyeusi, akiwa katika shamba lake la mapasheni, akikagua mazao yake yanayokaribia msimu wa mavuno na mauzo.

Mavuno ya zao aina ya mahindi yakiwa yametundikwa katika fito maalumu ili kukaaushwa na jua tayari kwa ajiri ya mauzo sokoni.

Wakulima shambani wakivuna mazao yao aina ya viazi na kuvikusanya katika mafungu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili vikapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaa nguo ya rangi ya bluu akiwa amebeba tikitiki maji, pembezoni mwa mavuno yake yaliyo tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima tofauti wakikusanya mavuno yao ya kahawa katika eneo moja ili wapate kuzichambua na kuziandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa, lenye ardhi ya rutuba lililotumika kuotesha zao aina ya makabichi, yaliyokuwa tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima aliyevaa nguo ya rangi ya bluu akikusanya mavuno yake ya zao aina ya nyanya katika chombo maalumu, na kuandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Shamba la mkulima lenye ardhi yenye rutuba lililooteshwa migomba iliyostawi na kubeba mikungu ya ndizi, iliyo tayari kwa ajili ya mavuno.

Mkulima akitumia mfumo maalumu wa umwagiliaji maji wa mimea iliyooteshwa katika vitalu, ili kuhakikisha mimea inakuwa na kustawi vizuri.

Mkulima shambani akikagua mazao yake ya nyanya zilizo oteshwa katika mifuko maalumu ya rangi nyeusi yenye nyanya zinazokaribia mda wa mavuno.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya shamba kitalu kilichooteshewa nyanya, wakizungumza na kufundishana juu ya namna nzuri ya uoteshaji wa zao hilo la nyanya.

Mkulima akitumia mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika kitaru chake, unaotumia mabomba madogo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mkulima akitumia shamba kitalu kukuza mbegu kuwa miche, katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Mkulima akitumia shamba kitalu kuotesha na kukuza mbegu kuwa miche katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Mkulima aliyevaa fulana na suruali ya rangi nyeusi, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya makabichi, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa katika shamba lake la mbogamboga, linalotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji maji kwa kutumia bomba ndogo za rangi nyeusi.

Wakulima wakilima mbogamboga, ndani ya shamba kitalu maalumu, ili kuhakikisha mboga hizo zinakuwa, na kustawi na kuongeza idadi ya mavuno.

Mkulima shambani aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya matikiti maji, yaliyokuwa tayari kwajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wanne waliovaa nguo za rangi ya kijani na nyekundu wakivuna m

Wakulima wawili wakiwa katika bustani yao ya mbogamboga zizlizooteshwa katika magunia meupe kwa lengo la kuokoa nafasi na kuongeza idadi ya mavuno.

Shamba kubwa na la kuvutia la mkulima, lililooteshwa miti mingi ya mapapai iliyokuwa na mapapai mengi, yanayokaribia msimu wa mavuno.

Mkulima wa bustani ya mbogamboga akiwa anavuna mazao yake ya aina tofauti kama vile: karoti, vitunguu pamoja na viazi.

Shamba kubwa la mkulima lililooteshwa migomba mingi iliyostawi vizuri na kubeba mikungu mikubwa ya ndizi inayokaribia muda wa mavuno.

Wakulima wawili shambani, wakibeba mavuno yao ya karoti, katika vyombo maalumu vyenye rangi tofauti, na kuyaandaa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Mashine maalum na ya kisasa ikitumika ndani ya shamba kitalu, kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji maji kwa mimea iliyo oteshwa ndani ya shamba kitalu hicho.

Trekta kubwa likivuta mashine ndogo yenye rangi ya machungwa, inayotumika kwa ajili ya kulima shamba na kuliandaa tayari kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Mashine ndogo ya rangi ya kijani inayovutwa na trekta ikitumika shambani kufunga majani, katika umbo la mduara ili kurahisisha usafirishaji na utunzaji wa majani hayo.

Mashine ndogo ya rangi ya njano pamoja na nyeusi, ikipita katikati ya mimea ya nyanya, kwa lengo la kutunza mimea hiyo, ili kuhakikisha mavuno yanakuwa mengi.

Mkulima akitumia trekta kubwa kuvuta mashine ndogo yenye rangi ya machungwa, inayotumika kulima shamba na kuliandaa tayali kwaajili ya uoteshaji wa mazao tofauti.

Mashine ndogo ya kusukuma kwa mikono yenye rangi nyekundu, inayotumika kulima na kuandaa shamba tayari kwajili ya shughuli za kilimo.

Mkulima akitumia mashine ndogo ya kusukuma kwa mikono yenye rangi nyeusi na nyekundu, inayotumika kulima shamba na kuliandaa kwa ajili ya uoteshaji wa mazao ya aina tofauti.

Mkulima akiendesha trekta lenye kuvuta mashine ndogo ya rangi nyekundu, inayotumika kukata majani katika shamba na kuliandaa kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu ndani ya shamba kitalu, zinazotumika kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji maji, kwa mimea iliyooteshwa ndani ya shamba kitalu hicho.

Mkulima akiendesha trekta kubwa linalovuta mashine ndogo ya rangi nyekundu, inayotumika kulima na kuandaa shamba tayari kwaajili ya kuotesha mazao ya aina tofauti.

Mashine ya kisasa ikitumika kukuza mbegu kuwa miche katika rafu maalumu, zenye rangi nyeupe ili kuhakikisha mmea unakua na kustawi vizuri.

Mashine maalumu na za kisasa zinazotumika katika ukuzaji wa mbogamboga, katika rafu maalumu ili kuokoa nafasi na kuongeza mavuno.

Mashine maalumu za kisasa zenye rangi ya njano zinazotumika katika kutunza mazao aina ya mbogamboga, ili kuhakikisha zinakua na kustawi vizuri.

Mashine maalumu na ya kisasa, inayotumia magurudumu kusogea katika mmea mmoja hadi mwingine, ili kutunza mmea husika kwa lengo la kuongeza mavuno ya mmea huo.

Mashine ya kisasa inayotumika kumwagilia maji miche midogo, iliyooteshwa katika rafu maalumu, kwa lengo la kuitunza na kuikuza kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa shambani.

Mashine maalum na ya kisasa inayotumika kuotesha mbegu na kuzikuza kuwa miche katika rafu maalumu, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kuotesha mboga za majani, katika rafu maalumu zenye rangi nyeupe, ili kuhakikisha mavuno yanakuwa mengi na yenye afya.

Mkulima akiendesha trekta kubwa la rangi nyekundu linalovuta mashine ndogo ya kulima na kuandaa shamba, tayari kwa ajili ya kuotesha mazao ya aina tofauti.

Mashine kubwa na ya kisasa inayotumika katika uoteshaji wa mazao, katika rafu maalumu ili kuhakikisha mazao hayo yanakua na kustawi vizuri.

Mashine ya kisasa, inayotumika kukuza mbegu kuwa miche katika rafu maalumu za rangi nyeupe, kabla ya kuzipandikiza shambani ili kuongeza idadi ya mavuno.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mashine maalumu, kuotesha na kutunza mimea katika rafu maalumu ili kuhakikisha mmea unastawi na kutoa mavuno mengi.

Mashine maalumu na ya kisasa, inayotumika ndani ya shamba kitalu, kutunza na kukuza miche ya mimea, ili kuhakikisha mmea huo unatoa mazao mengi.

Mkulima akiendesha trekta kubwa linalovuta mashine ndogo ya rangi nyekundu, inayotumika kukata majani shambani na kuandaa shamba tayari kwa ajili ya kuotesha mazao.

Kilimo kinachotumia mashine zenye teknolojia ya kisasa, ya kukuza mimea katika rafu maalumu zenye rangi nyeupe, zinazosaidia katika ukuaji wa mmea, ili kuongeza idadi ya mavuno.

Mashine ndogo na ya kisasa, ya kusukuma kwa mikono, yenye rangi ya kijani, inayotumika shambani kwa ajili ya kukata majani, kuandaa shamba kwa ajili kuotesha mazao mbalimbali.

Mashine ndogo na ya kisasa inayotumika katika shamba kitalu kulinda

Mashine ya kisasa inayotumika katika kukuza mbegu kuwa miche, katika rafu maalumu za rangi nyeupe pamoja na kahawia kabla ya kuhamisha miche hiyo kwenda shambani, kwa lengo la kuongeza mavuno.

Mashine ndogo na ya kisasa ya kusukuma kwa mikono, ikitumika shambani kulima na kuanda shamba tayari, kwa ajili ya kuotesha mazao ya aina tofauti.

Mashine ndogo na ya kisasa, inayotumika katika shamba kitalu maalumu kwa ajili ya kutunza na kuhudumia mimea, ili kuongeza afya pamoja na mavuno ya mmea husika.

Mkulima shambani, akitumia pawatila yenye rangi nyekundu na nyeusi, kulima na kuandaa shamba lake, kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine ya kisasa inayotumika ndani ya shamba la kitalu maalumu, kwa ajili ya kunyunyiza maji katika mimea, inayooteshwa ndani ya shamba kitalu hicho.

Mkulima akiendesha trekta kubwa linalovuta mashine ndogo yenye rangi nyeusi na nyekundu, inayotumika katika kulima na kuandaa shamba tayari kwa ajili ya kuotesha mazao.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi nyekundu, ikivutwa shambani ili kulima na kuandaa shamba hilo, tayari kwa ajili ya kuoteshwa mazao ya aina tofauti.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mashine maalumu kukuza na kutunza mbogamboga katika rafu maalumu zenye rangi nyeupe, ili kuongeza idadi ya mavuno.

Mkulima akiendesha trekta kubwa linalovuta mashine ndogo ya kisasa, inayotumika kukata majani katika eneo kubwa la shamba, kwa ajili ya kuliandaa kwa lengo la kuotesha mazao mengine.

Mkulima akiendesha trekta kubwa jekundu, linalovuta mashine ndogo inayotumika kulima shamba, ili kuliandaa tayari kwa ajili ya kuotesha mazao ya aina tofauti.

Mashine ya kisasa ya uoteshaji na utunzaji wa miche midogo ya mboga katika vyombo maalumu vyenye rangi nyekundu; kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa katika mashamba.

Mkulima akitumia mashine ndogo na ya kisasa, yakusukuma kwa mikono yenye rangi nyekundu; kulima na kuandaa bustani yake tayari kwa ajili ya kuotesha mazao mengine .

Mashine ndogo na ya kisasa yenye rangi nyekundu. Inayotumika katika kuandaa shamba tayari kwa ajili ya kuotesha mazao.

Mkulima shambani akitumia trekta kubwa kuvuta mashine ndogo, yenye rangi ya machungwa inayotumika kulima shamba na kuliandaa kwajili ya kuotesha mazao.

Mkulima akiendesha treta kubwa linalovuta mashine ndogo, inayofanya kazi ya kukata majani shambani Ili kuliandaa shamba tayari kwa ajili ya kuotesha mazao ya aina tofauti.

Samaki wadogo wenye rangi za kuvutia na kupendeza wanaofugwa katika chombo maalumu kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini ama mahala pengine.

Samaki wadogo wenye rangi za kupendeza na kuvutia, wakitunzwa katika chombo maalumu kwa ajili ya mapambo maofisi, majumbani ama mahala zingine.

Mabwawa makubwa maalumu ya maji yanayotumika katika shughuli za ufugaji wa samaki, wanaovunwa kama kitoweo au kwa ajili ya mauzo sokoni.

Samaki wakubwa wakiwa ndani ya bwawa kubwa, lenye maji mengi lililozingirwa na nyavu ya rangi nyeusi, wanaofugwa kwa lengo la kutumiwa kama kitoweo.

Samaki wengi, wakiwa wanafugwa ndani ya bwawa kubwa na la kisasa, kwa lengo la kuwakuza, ili wakapate kutumika kama kitoweo ama kuuzwa sokoni.

Samaki wengi, wakiwa wanafugwa katika bwawa maalumu lenye rangi ya bluu, ili kuwakuza na kuwatumia kama kitoweo ama kuuzwa sokoni.

Samaki wengi wakiwa wanafugwa katika bwawa maalumu lenye rangi ya bluu, kwa lengo la kuwakuza na kuwatumia kama kitoweo au kuuzwa sokoni.

Samaki wadogo wenye rangi nzuri na ya kuvutia wakiwa wanatunzwa katika chombo maalum kwa ajili ya mapambo majumbani maofisini ama mahala pengine.

Samaki mdogo na wa kuvutia wenye rangi ya bluu, anaefugwa katika chombo maalumu kwa ajili ya mapambo majumbani na maofisini na mahala zingine .

Samaki wadogo wenye rangi nzuri na za kuvutia wakiwa wametunzwa katika chombo maalamu kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini ama mahala pengine.

Wafugaji wa samaki, wakiwa pembezoni mwa bwawa kubwa lenye maji mengi, linalotumika kufuga samaki ,wakivuna samaki hao tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni, ili wakapate kuuzwa.

Samaki wadogo wenye rangi nyeupe yenye kuvutia na kupendeza, wanaofugwa katika vyombo maalumu, kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini pamoja na mahala pengine.

Samaki wadogo wenye rangi nzuri na za kuvutia, wanaofungwa katika chumba maalumu kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini na mahala pengine.

Samaki wadogo wenye rangi tofauti na za kuvutia wanaofugwa katika chombo maalumu kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini na mahala zingine.

Samaki wengi wakubwa wakiwa wanavuliwa na nyavu maalumu, kutoka katika bwawa linalotumika kuwakuza kwa lengo la kwenda kuwauza au kutumiwa kama kitoweo.

Nafaka za aina tofauti kama vile mahindi maharage zikiwa zimepangwa

Wafanyabiashara wakitumia magunia maalumu yenye rangi nyeupe, kuuza bidhaa za nafaka za chakula kama vile mahindi.

Miche ya miti ikiwa imeoteshwa katika mifugo maalumu ya rangi nyeusi na kupangwa katika matuta maalumu yaliyo chini ya kimvuli kabla ya kuhamisha miche hiyo na kuoteshwa mahala pengine.

Vitalu maalumu vilivyoko chini ya vimvuli vinavyotumika kuotesha miche ya miti katika mifuko maalumu ya rangi nyeusi, kabla ya kuhamishwa na kuenda kupandikizwa sehemu zingine.

Mkulima alievaa shati la rangi nyeupe, pamoja na suruali nyeusi akitumia chombo maalum kunyunyuzia maji katika miche yake ya miti iliyooteshwa katika vitalu maalumu.

Mkondo wa maji unaopitisha maji kidogo, ukiwa unapita katikati ya mandhari nzuri ya msitu wenye vichaka na miti mingi.

Wakulima watatu wakiwa katika vitalu vyao, wakihudumia miche yao ya miti iliyooteshwa katika mifuko maalumu, yenye rangi nyeusi.

Mandhari nzuri ya kupendeza, yenye miti mikubwa iliyokuwa ya rangi ya kijani na kuvutia pamoja na vichaka vidogo.

Mwana mama aliyevaa fulana pamoja na suruali ya rangi ya bluu na glavu nyeupe, akiotesha miche ya miti katika eneo kubwa ili kutunza mazingira hayo.

Njia ndogo iliyo nyembamba ikiwa inapita katikati ya mandhari ya msitu, wenye miti mingi pamoja na vichaka vikubwa vyenye rangi ya kijani.

Mbwa mkubwa akiwa katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya msitu mkubwa wenye miti mingi iliyoota na kustawi vizuri katika ardhi yenye rutuba.

Mkulima wa miche ya miti akiwa katikati ya vitalu vya mmea yake akiitunza pamoja na kuimwagilia ili ikue vizuri na kustawi.

Mkulima wa miti, alievaa fulana ya rangi ya kijani akiwa pembezoni mwa kitalu chake cha miti, iliyooteshwa katika mifuko maalumu yenye rangi nyeusi.

Wakulima wa miti, wakiwa wamezingira kitalu cha miche ya miti iliyooteshwa katika mifuko maalumu ya rangi nyeusi, wakielekezana njia nzuri ya kutunza na kuotesha miche hiyo.

Kilimo cha viwanda kinachotumia shamba vitalu, vilivyojengwa katika eneo kubwa kwa lengo la kuongeza mavuno ya mimea itakayooteshwa ndani ya shamba vitalu hivyo.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya vitunguu vikiwa vinaandaliwa na mfanyakazi kwaajili ya kusafirishwa kwenda viwandani au masokoni kwaajili ya mauzo.

Kilimo cha viwanda cha kuku wa kisasa ndani ya banda kubwa maalumu, lenye vyombo vinavyotumika kuwalishia kuku hao kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha kuku wa kisasa ndani ya banda kubwa lenye vyombo maalum vya kulishia kuku hao, wanaofungwa kwa lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda kinachotumia shamba kitalu kuotesha mboga za majani katika matuta yaliyonyooka, ili kuongeza idadi ya mavuno ya mboga hizo.

Kilimo cha viwanda cha kuku wa kisasa, katika banda kubwa, lenye vyumba maalumu, vinavyotumika kutunza kuku hao, kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha nyanya kinachotumia mashine maalumu na za kisasa, kuandaa na kuchakata nyanya hizo kabla ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kilimo cha viwanda kinachotumia shamba kitalu kuotesha nyanya katika mistari iliyonyooka ili kuhakikisha mavuno yanakuwa mengi na yenye afya.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya kabichi, kinachofanyika katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ili kuhakikisha zinastawi na kutoa mavuno mengi.

Wafanyakazi wawili wa kilimo cha viwanda, kinachofanyika ndani ya shamba kitalu, kwa lengo la kutunza mimea na kuongeza idadi ya mavuno.

Wakulima wawili katika shamba kubwa la chai, wakivuna pamoja na kuweka katika vyombo maalumu mgongoni mwao, tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Kilimo cha viwanda cha ng'ombe wengi wa kisasa, katika zizi kubwa kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha kuku wa kisasa, katika banda maalumu; lenye vyombo vya kuwalishia kuku hao wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Mfanyakazi wa kilimo cha viwanda cha mbogamboga kinachofanyika ndani ya shamba kitalu maalumu, akitunza na kuhudumia mbogamboga hizo kwa lengo la kuongeza mavuno na kuhakikisha mimea hiyo inakua na kustawi.

Kilimo cha viwanda kinachotumia mashine maalum inayovuna mazao shambani na kuhamisha mazao hayo na kuyaweka katika gari maalum tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda viwandani au masokoni.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya stroberi kinachofanyika ndani ya shamba kitalu katika eneo kubwa ndani ya mistari iliyonyooka, kwa lengo la kuhakikisha mimea inakua na kustawi na mavuno yanakua mengi.

Kilimo cha viwanda cha zao la uyoga kinachofanyika katika eneo maalumu lililojitenga, ili kuhakikisha mavuno yanakuwa mengi na yenye afya.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya nanasi, kinachofanyika katika eneo kubwa la shamba, lenye ardhi yenye rutuba ili kuongeza idadi ya mavuno na mimea yenye afya.

Kilimo cha viwanda cha vifaranga wengi katika banda maalumu, lenye vyombo vya kuwalishia wanaotunzwa kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea, pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya kahawa kinachofanyika katika shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, yenye kahawa zinazotunzwa na mkulima kabla ya kufikia muda wa mavuno na kuuzwa sokoni.

Wafanyakazi wa kilimo cha viwanda, waliovaa nguo maalumu la rangi ya kijani na kofia nyeupe, wakipanga mavuno yao ya maparachichi katika maboksi maalumu kwa ajili ya mauzo.

Mfanyakazi wa kilimo cha viwanda, akieendessha trekta kubwa, linalovuta mashine ndogo linalolima na kuandaa shamba, tayari kwajili ya kuotesha mazao ya aina tofauti.

Kilimo cha viwanda cha kuku wa kisasa, wanaofugwa katika banda kubwa lenye vyombo vya chakula, kwa ajili ya kuzalisha: mayai, mbolea pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya stroberi, kinachofanyika ndani ya shamba kitalu maalumu kwa lengo la kulinda mimea hiyo na kuongeza idadi ya mavuno.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya mahindi kinachofanyika katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ili kuhakikisha mahindi hayo yanakuwa na kustawi vizuri na kutoa mavuno mengi.

Kilimo cha viwanda cha ng'ombe wa kisasa wanaofugwa ndani ya zizi kubwa, kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha kuku wa kisasa, wenye manyoya meupe ndani ya banda maalumu, wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya uyoga kinachotumia mifuko maalumu iliyoning’inizwa kukuza uyoga, ili kuongeza idadi ya mavuno.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya strobeli kinachofanyika ndani ya shamba kitalu maalumu, ili kuhakikisha mazao hayo yanakuwa yenye afya pamoja na kutoa mavuno mengi.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika vitalu unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeusi, yaliyokuwa na vitobo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeupe, yaliyokuwa na vitoba vinavyo nyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotimia mifereji midogo, iliyopitishwa shambani inayosambazwa maji na kuhakikisha kila mmea unapata virutubisho vinavyojitajika kwa ajili ya ukuaji.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotumia mabomba madogo ya rangi nyeusi, yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalum wa umwagiliaji maji shambani, unao tumia mifereji midogo inayopita katikati ya matuta na kusambaza maji katika mimea iliyooteshwa katika matuta hayo.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji, unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeupe, yaliyokuwa na vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalum wa umwagiliaji maji shambani. Unaotumia mabomba madogo membamba yenye vitobo vidogo, vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu ya umwagiliaji maji shambani unaotumia bomba ndogo nyembamba zinazosambaza na kunyunyiza maji katika mimea yote.

Mkulima aliyevaa fulana nyeupe pamoja na suruali nyeusi, akitumia kifaa maalumu kunyunyiza maji katika mimea yake, aliyoiotesha katika matuta.

Mfumo maalum wa umwagiliaji maji katika kitalu unaotumia mabomba membamba yenye rangi ya kijani, yaliyokua na matobo madogo yanayonyunyuzia maji katika mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotumia mabomba membamba yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotumia mipira midogo na miembamba inayopita katika vitaru, yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika mimea, ndani ya shamba kitalu unaotumia mabomba membamba yenye matobo madogo yanayonyunyiza maji katika mashina na mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika bustani, unaotumia mabomba membamba yenye vitobo vidogo, vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika vitalu vya mimea, unaotumia mabomba maalumu yenye rangi nyeusi yaliyokuwa na vitobo vidogo vinavyo ingiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji shambani, unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeusi, yaliyokuwa na vitobo vidogo, vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji ndani ya shamba kitalu unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeusi, yaliyokuwa na vitobo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalum wa umwagiliaji maji katika vitalu , unaotumia bomba linalonyunyiza maji katika mimea ili kuhakikisha mimea hiyo inakuwa na kustawi.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika vitalu unaotumia mabomba membamba ya rangi nyeusi, yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani, unaotumia mabomba madogo membamba, yenye rangi nyeusi pamoja na matobo madogo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji kwa mimea, unaotumia mabomba membamba yenye vitobo vidogo, vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani, unaotumia bomba nyembamba zenye vitobo vidogo, vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji, unaotumia mabomba madogo, ya rangi nyeusi, yenye vitundu vinavyonyunyiza maji, katika mashina ya mmea.

Pundamilia pamoja na swala wengi wakiwa katika mandhari nzuri na kuvutia ya uwanda uliofunikwa na majani mafupi ya kijani miti michache pamoja na mlima unao onekana kwa mbali.

Mitumbwi miwili midogo ikiwa katika fukwe ya mandhari nzuri ya ziwa, liliokubwa pamoja na anga ya bluu yenye mawingu ya rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa, uliofunikwa na majani marefu ya rangi ya kijani pamoja na msitu mkubwa unaoonekana kwa mbali.

Madhari nzuri na yz kuvutia ya msingi wenye miti michache, iliyokuwa na rangi ya kijani pamoja na kilele cha mlima uliofunikwa na theluji nyeupe na kuzingirwa na anga la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, ya vilima vilivyofunikwa na msitu, ya miti mingi, pamoja na anga liliofunikwa na mawingu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vingi vilivyozingirwa na anga la bluu pamoja na mimea michache iliyoota kwa kutengana.

Mandhari ya uwanda uliomkubwa, wenye anga la bluu majani mafupi yaliokauka yenye rangi ya kahawia pamoja na mti mrefu ulio mwembamba.

Barabara nyembamba, ikiwa inapita pembezoni mwa mandhari nzuri ya ziwa lenye maji mengi lililozingirwa na msitu wa miti mingi katika ngámbo zake.

Ndani ya bwawa kuna samaki wa mapambo tofauti, tofauti wa kupendeza wakiwa wanaogelea kwa amani huku maji yakiwa safi na yenye unyevu unao faa kwa ukuaji wao na kila samaki akionekana kuwa na afya njema na kuimalika kwa haraka.

Mandhari ya uwanda kwenye mto mdogo unaopitisha maji, pamoja na msitu wa miti michache, ikiwa na milima inayoonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vingi, vilivyofunikwa na majani yenye rangi ya kijani pamoja na misitu ya miti ya aina tofauti.

Madhali nzuri ya kuvutia Ya msitu wenye miche michache ya rangi ya kijani pamoja na mlima unao onekana kwa mbali. Ikiwa na bara bara inayo katisha katika msimu huu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vichaka vidogo vyenye majani ya kijani pamoja na miti michache mikubwa, ikiwa inaangazwa na jua linalozama.

Twiga watano wakiwa katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa, wenye msitu wenye miti mingi pamoja na majani mafupi yenye rangi ya kahawia.

Madhari nzuri na ya kuvutia ya bwawa dogo, lenye maji mengi lililozingirwa na eneo kubwa, lenye majani mafupi na miti michache.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vilivyofunikwa na majani pamoja na msitu wa rangi ya kijani, ikiwa imezungukwa na anga lenye mawingu meupe.

Mnyama aina ya swala, akivuka barabara katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa wenye majani mafupi ya rangi ya kahawia, pamoja na miti michache.

Njia nyembamba ikipita katikati ya mandhari nzuri ya msitu na vichaka vilivyokua vya kijani, pamoja na anga lililokuwa la rangi ya bluu.

Mto mkubwa wenye maji mengi uikikatiza katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa, uliofunikwa na majani pamoja na msitu wa rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vingi vilivyofunikwa na majani ya kijani, pamoja na miti iliyoota kwa kutengana.

Barabara nyembamba, ikiwa inapita katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vingi vidogo vilivyofunikwa na misitu ya miti ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mto mkubwa wenye maji mengi, uliozingirwa na miti mikubwa katika kingo zake zote mbili.

Mandhari ya vilima vizuri na vya kupendeza, vilivyofunikwa na majani mafupi ya rangi ya kijani, pamoja na misitu ya miti iliyoota kwa kutengana.

Mandhari ya mto mkubwa ukiwa unapitisha maji mengi yenye rangi ya udongo pamoja na kuzingirwa na msitu na miti michache, katika ng'ambo zake zote mbili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa, uliofunikwa na msitu wa miti mingi pamoja na mlima unaoonekana kwa mbali.

Mto mkubwa wenye kupitisha maji mengi, ukikatiza katikati ya mandhari ya uwanda mkubwa na kuzingirwa na miti michache katika kingo zake.

Maandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa, uliofunikwa na majani marefu ya kijani, miti michache iliyoota kwa kutengana, pamoja na anga lililojaa mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia, ya mlima uliofunikwa na majani mafupi pamoja na msitu wa miti mingi ya kijani, huku ikizingirwa na anga lenye mawingu meupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mto mkubwa wenye maji mengi uliyozingirwa na msitu pamoja na majani ya kijani, katika mambo zake mbili.

Mnyama aina ya simba, akiwa katika mandhari ya pori yenye miti michache na majani ya kahawia, lililopakana na makazi ya binadamu yenye majengo makubwa.

Mandhari ya eneo la mlima, lililofunikwa na ardhi yenye mawe, mimea michache pamoja na mawingu mengi ya rangi nyeupe.

Barabara ya vumbi, ikikatiza katika mandhari ya uwanda mkubwa, wenye majani mafupi miti na vichaka vilivyoota kwa kutengana, pamoja na mlima unao onekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa uliofunikwa na majani marefu ya kahawia, miti na vichaka vilivyoota kwa kutengana pamoja na anga lililojaa mawingu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya vilima vilivyofunikwa na majani ya rangi ya kijani, pamoja na misitu ya miti iliyoota kwa kutengana.

Mandhari ya uwanda mkubwa, uliofunikwa na majani marefu yaliyokauka, miti michache, pamoja na vichaka vidogo vya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vilivyo funikwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani pamoja na misitu yenye miti mingi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, ya ziwa lenye maji mengi linalozungukwa na msitu mkubwa pamoja na anga lenye mawingu mengi.

Barabara nyembamba ikiwa inapita katikati ya mandhari ya uwanda wenye miti midogo pamoja na vilima vinavyo onekana kwa mbali.

Mwanadada akipita katika njia nyembamba iliyotengenezwa katikati ya mandhari nzuri na ya kuvutia, ya miamba mikubwa yenye vichaka na majani yaliyoota katika kuta zake.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya bwawa kubwa lililozingirwa na msitu katika ng'ambo moja, pamoja na makazi machache ya binadamu katika ng'ambo nyingine.

Mandhari ya kilimo kizuri na cha kuvutia, kilichofunikwa na majani marefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, kikiwa kimezingirwa na anga lenye mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya bwawa kubwa lililozingirwa na misitu ya miti michache pamoja na makazi machache ya watu.

Miti mitatu membamba, ikiwa katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya bwawa lenye maji mengi, lililozingirwa na uwanda wenye majani mafupi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya ziwa kubwa yenye fukwe iliyofunikwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani, pamoja na msitu wa miti mingi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ianyoonekana kutoka juu ya kilima ikionyesha misitu ya miti mingi iliyoota kwa kutengana pamoja na anga la bluu lenye mawingu meupe.

Miti miwili mirefu yenye majani machache, ikiwa katika mandhari nzuri na ya kuvutia, ya uwanda mkubwa wenye majani mafupi uliofunikwa na anga kubwa la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ya vilima vilivyofunikwa na majani mafupi ya kahawia, vichaka vidogo pamoja na miti michache iliyoota kwa kutengana.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya miti mirefu yenye majani ya kijani, ikizingira mawe makubwa yaliyobebana.

Pundamilia pamoja na swala wengi, wakiwa katika mandhari nzuri ya utambarare ilifunikwa na majani mafupi ya kijani. Miti michache na mlima unaoonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima vingi vyenye theluji ya rangi nyeupe mimea michache pamoja na anga la rangi ya bluu.

Wafugaji wawili wa nyuki waliovaa nguo maalumu zenye rangi nyeupe zinazowalinda dhidi ya nyuki, wakikagua mzinga wao na kuanda tayari kwa ajili ya mavuno.

Mbuzi wengi wenye rangi tofauti wakiwa katika zizi lao, wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha maziwa, nyama, pamoja na mbolea.

Wafugaji wa nyuki wakiwa wamezingira mizinga yao, huku wakiwa wamevaa nguo maalumu zenye rangi nyeupe ili kujilinda dhidi ya nyuki.

Mfugaji aliyevaa fulana ya rangi ya bluu, akilisha mbuzi ndani ya zizi lao, anaowafuga kwa ajili ya kuzalisha maziwa, mbolea, pamoja na nyama.

Wafugaji wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi maalumu yenye rangi nyeupe ili kujilinda dhidi ya nyuki, wakati wa mavuno na matengenezo ya mizinga.

Ng'ombe wakiwa ndani ya zizi lao lililotengenezwa kwa nguzo nene wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea, pamoja na nyama.

Mbuzi wadogo wakiwa wanalishwa katika zizi lao maalumu wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea pamoja na nyama.

Mkulima aliyevaa koti la rangi nyeupe ndaniya banda la kuku, akiweka chakula katika chombo maalumu kwa ajili ya kuku wengi wanaofugwa kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Mfugaji wa kuku aliyevaa barakoa, akiwa ndani ya banda la kuku lenye vyumba maalumu vinavyotumika kutunza kuku, kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Ufugaji wa kuku wa kisasa katika mabanda maalumu yenye vyombo vinavyo tumika kulisha kuku hao, wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Ndege wa kufungwa, aina ya kanga, akiwa pamoja na watoto wake, akiwa anatuzwa kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Ndege aina ya kanga, mwenye manyoya meusi pamoja na alama nyeupe, anayefugwa kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Mkulima aliyevaa nguo za rangi ya zambarau akilisha kuku wengi matikiti maji wanaofugwa kwa ajili ya kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Mfugaji wa bata, wenye rangi nyeupe akiwapatia chakula bata hao anao wafuga kwajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Ufugaji wa kuku wa kisasa unaofanyika ndani ya chumba maalumu chenye vyombo vya kuwalishia wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Mfugaji wa bata wenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwalisha bata hao wanaofugwa ili kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Bata wa rangi tofauti wakiwa wanalishwa chakula. Wanaofugwa kwa ajili ya kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Kuku wenye rangi nyeupe pamoja na kahawia wanaofugwa katika eneo la shamba kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea au kutumiwa kama kitoweo.

Kuku wengi wenye manyoya ya rangi ya kahawia wakiwa wanakula chakula kutoka katika chombo maalumu ndani ya banda lao, wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Vifaranga vidogo vya bata, vyenye rangi ya njano na nyeusi, vikiwa vimetunzwa katika tenga maalumu vinavyofugwa ili vije kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Vifungashio vidogo vya mbegu, vyenye rangi nyeupe, pamoja na picha ya mbegu tofauti kama vile kitunguu, mboga za majani pamoja na bamia; vikiwa vimening'inizwa katika rafu maalumu, tayari kwa ajili ya mauzo kwa wakulima.

Kifungashio kidogo cha mbegu chenye rangi ya kahawia pamoja na kijani, chenye maandishi tofauti kama vile “Mbegu bora” pamoja na “EA mbegu”.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu, katika matuta yaliyo ndani ya shamba kitalu maalumu, kwa lengo la kukuza mbegu hizo na kuzichipua kuwa miche, kabla ya kuhamishwa na kupelekwa shambani.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu na kuwa miche, katika vyombo maalumu vya rangi ya machungwa, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kuipandikiza shambani.

Vifungashio vidogo vya mbegu, wenye rangi ya kijani moja na picha za mimea ya aina tofauti kama vile mboga vitunguu pamoja na nyanya.

Vifungashio vidogo vya mbegu vyenye rangi nyeupe, pamoja na picha tofauti ya mimea ya maua iliyoning'izwa katika rafu maalumu tayari kwa ajili ya mauzo.

Kilimo cha mbegu kinachotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji, unaonyunyiza maji katika mbegu hizo ili zipate kuchipua na kuwa miche itakayohamishwa na kupandikizwa shambani.

Kilimo cha mbegu katika matuta maalumu yanayotumia mfumo wa umwagiliaji maji, ili kuhakikisha mbegu hizo zinachipua na kuwa miche yenye afya.

Kilimo cha mbegu za mimea iliyooteshwa na kukuzwa kuwa miche katika mistari iliyonyooka, ndani ya shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba.

Mbegu zilizo chipua na kua miche midogo, iliyoo teshwa katika udongo wenye rutuba, kwa lengo la kukuza miche hiyo kabla ya kuhamishwa na kuoteshwa shambani.

Kifungashio kidogo cha rangi nyeupe kinachotumika kubebea mbegu chenye maandishi tofauti, kama vile silo mbegu pamoja na picha ya kabichi.

Kilimo cha mbegu kubwa miche kinachofanyika katika vyombo maalumu, vyenye rangi nyeusi, kwa ajili ya kuhakikisha mbegu zinakua miche iliyo bora, kabla ya kupandikizwa shambani.

kilimo cha mbegu, kinachotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji maji, unaohimiza maji katika mbegu ili kuzichipua na kuwa miche kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa shambani.

Ukuzaji wa mbegu kuwa miche unaofanyika katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kilimo cha mbegu kuwa miche ndani ya shamba kitalu, kikifanyika katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Vyombo maalumu vya kuhifadhi mbegu vyenye kufanana vilivyotengenezwa kwa chuma, ikiwa na maandishi tofauti kama vile 'simlaw' mbegu; pamoja na picha ya mboga za majani.

Kifungashio kidogo cha mbegu, chenye rangi ya kijani pamoja na njano, kikiwa na maandishi tofauti kama vile "Simlaw mbegu", pamoja na picha ya mboga za majani.

Kilimo cha mbegu katika vitalu maalumu, kinachotumia mfumo wa umwagiliaji maji, kumwagilia mbegu, ili zipate kuchipua na kuwa miche.

Kilimo cha mbegu katika shamba kubwa, kinachotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji kunyunyizia mbegu, ili zipate kuchipua nakua miche.

Mbegu za mimea ya aina tofauti, zikiwa zimetunzwa katika mifuko maalumu tayari kwa ajili ya mauzo kwa wakulima watakao kwenda kuziotesha mashambani.

Kilimo cha mbegu kuwa miche, kinachofanyika katika matuta yenye mfumo maalumu wa umwagiliaji unaonyunyiza maji na kukuza mbegu kuwa miche, kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa shambani.

Kifungashio maalumu cha mbegu chenye rangi nyeupe, njano na kijani maandishi tofauti kama vile (Simlaw mbegu) pamoja na picha ya mboga za majani.

Mwanamama aliyevaa shati la rangi ya bluu, akiwa ndani ya duka la uuzaji wa pembejeo, lililokikuwa na mbegu za mimea ya aina tofauti, zilizopangwa katika rafu tayari kwa ajili ya mauzo.

Kifungashio maalumu cha mbegu chenye rangi ya kijani na nyeupe, maandishi tofauti kama vile: mbegu za bara pamoja na picha ya mboga za majani.

Wafanyabiashara wakiuza mbegu za aina tofauti kama vile mahindi katika magunia makubwa ya rangi nyeupe, kwa ajili ya wakulima watakaokuja kununua na kwenda kuotesha mashambani.

Kilimo maalum cha mbegu, kinachofanyika ndani ya shamba kitalu. Ambapo mbegu hukuzwa na kuwa miche kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa shambani.

Vifungashio vidogo vya mbegu vyenye rangi ya kijani, maandishi tofauti na picha za mimea ya aina tofauti kama vile nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Kifungashio kidogo cha mbegu, chenye rangi ya njano, maandishi tofauti kama vile: simlo mbegu, imani elfu moja pamoja na picha ya kabichi.

Kilimo cha mbegu kua miche kinachofanyika katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi pamoja na udongo wenye rutuba kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani .

Vifungashio vidogo vya mbegu vyenye rangi nyeupe, maandishi tofauti pamoja na picha za mimea ya maua tofauti, ikiwa ime ning'inizwa katika rafu kwa ajili ya mauzo.

Kilimo maalumu cha kukuza mbegu kuwa miche, kinachofanyika ndani ya vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kifungashio maalumu cha mbegu chenye rangi ya kijani na maandishi tofauti kama vile vega pamoja na picha ya papai.

Shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, likitumika katika kilimo cha mbegu ya zao aina ya mahindi na kuwa miche iliyostawi na kunawili vizuri.

Mbegu za mimea ya aina tofauti kama vile; maharage na mahindi, zikiwa zimetunzwa katika mifuko ya rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya mauzo kwa wakulima watakaokwenda kuziotesha shambani.

Mbegu za mimea tofauti kama vile maharage na kunde ikiwa imehifadhiwa katika kikapu maalumu. Tayari kwa ajili ya mauzo kwa wakulima utakaokwenda kupitisha katika mashamba yao.

Maboksi yenye makopo maalum yenye rangi ya dhahabu na nyeupe, pamoja na picha ya nyanya yanayotumia kuhifadhi mbegu za nyanya.

Kilimo cha mbegu kuwa miche, kinachofanyika ndani ya vyombo maalumu, vyenye rangi nyeusi kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kilimo cha mbegu za mahindi kinachofanyika katika eneo kubwa la shamba lenye ardhi yenye rutuba ikihakikisha mahindi hayo yanakuwa na kustawi vizuri.

Wakulima tofauti wakiwa pembezoni mwa kitalu wakiotesha mbegu na kuzikuza kuwa miche katika mifuko maalumu yenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kifungashio maalumu cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, pamoja na maandishi tofauti kama vile "SIMLAW mbegu" pamoja na picha ya mboga za majani.

Kifungashio maalumu cha mbegu, chenye rangi ya kijani na njano, maneno tofauti kama vile brokoli, EA mbegu pamoja na picha ya mboga.

Kilimo maalumu kinachofanyika ndani ya shamba kitalu, cha mbegu za mimea ya aina tofauti inayokuzwa na kuwa miche, kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa shambani.

Kilimo cha mbegu kuwa miche, kinachofanyika ndani ya shamba au kitaru katika eneo kubwa ndani ya vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi kabla ya kuhamisha na kupandikiza miche hiyo shambani.

Kilimo cha mbegu kuwa miche, kinachofanyika katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Mbwa mwenye rangi nyeusi na kahawia akiwa ameketi ndani ya banda lake lililojengwa kwa mbao akitumika kwa ajili ya ulinzi katika eneo hilo.

Mbwa mwenye rangi nyeusi, anayefugwa kwa ajili ya ulinzi wa eneo husika, akiwa ndani ya banda dogo lililotengenezwa kwa mbao, linalotumika kama makazi yake.

Banda dogo lililotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia mbao, linalotumika kama makazi ya mbwa wanaofugwa kwa ajili ya shughuli za ulinzi.

Mabanda mazuri madogo yaliyojengwa kwa kutumia mbao, yanayotumika kama makazi ya wanyama tofauti wanaofugwa kama vile: Mbwa, kuku, sungura na mbuzi.

Mabanda madogo ya aina tofauti yaliyotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, yanayotumika kama makazi ya wanyama tofauti kama vile: mbwa, kuku, sungura na mbuzi.

Gari maalumu linalotumika kusafirisha wanyama wa kufugwa kama vile mbwa, lililo kuwa na mabanda ndani yake, yaliyotenganishwa kwa nyavu.

Mabanda ya ukubwa tofauti yaliyotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, yanayotumika kama makazi ya wanyama tofauti wa kufugwa kama vile: mbwa kuku mbuzi pamoja na sungura.

Madaktari wa wanyama, wakiwa wamevaa makoti maalumu ya rangi nyeupe, wakihudumia mbwa wengi wenye manyoya meupe na meusi .

Mbwa mkubwa mwenye rangi ya kahawia, akiwa ndani ya makazi yake yaliyojengwa kwa ustadi kwa kutumia mbao, anayefugwa kwa ajili ya shughuli za ulinzi.

Mnyama pori aina ya twiga mwenye miguu pamoja na shingo ndefu akiwa na mabaka ya rangi nyeusi katika mwili wake, anayekula majani kama chakula chake.

Mnyama wa mwituni aina ya swala mwenye pembe kubwa, pamoja na rangi ya kahawia anayetumia majani kama chakula chake.

Tembo wakubwa wakipishana na gari la watalii katika barabara inayopita pembezoni mwa bwawa ndani ya hifadhi ya wanyamapori.

Ndege mkubwa wa mwituni mwenye rangi nyeupe na nyeusi, mdomo na kucha zilizo chongoka akiwa amekaa juu ya tawi la mti.

Mnyama ania ya nyoka mwenye urefu mkubwa, magamba ya rangi nyeusi pamoja na njano akiwa namekaa katikati ya mawe.

Mnyamapori aina ya mamba anayetumia nyama kama chakula chake, akiwa amelala pembezoni mwa ziwa kubwa lenye maji mengi.

Ndege mkubwa wa porini mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, mdomo na kucha zilizochongoka, akiwa amekaa juu ya tawi la mti.

Mnyama pori aina ya kifaru mdogo anayetumia majani kama chakula chake, akipita pembezoni mwa watalii wengi huku wengine wakimshika na kumpiga picha.

Ndege wa mwituni mwenye manyoya meupe na meusi, miguu mirefu pamoja na mdomo uliochongoka akitembea juu ya majani mafupi ya kijani.

Mnyamapori mkubwa aina ya tembo anayetumia majani kama chakula chake, akiwa pembezoni mwa watalii wengi, wanaompiga picha.

Wanyamapori watatu aina ya twiga wenye miguu na shingo ndefu, pamoja na mabaka ya rangi ya kahawia wakiwa katika mazingira yao ya porini.